Madawati mawili ambao yanaonekana yakiwa ndani ya darasa, yakiwa yameandikwa majina ya wanafunzi kwa sticker iliyobandikwa mbele. Dawati la mbele lina mchipuko mkubwa kwenye kona ya juu kuashiria kuchakazo kwa mdu mrefu.

Kibao kilicho bandikwa kwenye nguzo ya mlingoti kimechapishwa maandishi High School juu na ofisi chini, ikionyesha mshale wa kijani unaopinda kuelekea kushoto, kimeonyesha mwelekeo wa kuelekea ofisi ya shule ya upili.

Mlango ambao umebandikwa karatasi yenye maandishi makubwa yenye maneno yanayosema no exit for students juu na chinin kuna picha ndogo yenye alama ya tahadhari iliyoandikwa warning no exit .

Maadili na misingi ya shule yameandikwa kwa maandishi yenye rangi na ukubwa tofauti tofauti kwenye bango liliowekwa ukutani. Maneno hayo ni kama muongozo kwa wanafunzi kuhusu jinsi ya kuishi na kushirikiana.

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu tai ya manjano na shati jeupe, amesimama nyuma ya mibari ya mbao. Akizungumza kwa msisimko huku akishika kipaza sauti kwa mkono wa kushoto .Shavuni amepambwa kwa maua ya plastiki.

Wanariadha wanne wamesimama pamoja uwanjani wakionekana kusherehekea. Wawili hao wamevaa barakoa za macho ishara kuwa ni vipofu huku wenzao waliovaa jezi zenye maandishi guide wakiwa waongozaji wao.

Mwanariadha mwenye jezi ya kenya akiwa amevaa kifuniko cha macho, anakimbia kwa kasi mbele ya wenzake huku mikono yake ikiwa juu kwa ushindi, wenzake waliovaa sare za brazil na jezi za muongoz wako nyuma yake katika mbio za mashindano ya paralimpiki ya rio 2016.

Picha inaonyesha mkusanyiko wa vitabu vingi vilivyowekwa kwenye rafu. Kitabu kilichopo mbele kabisa kinaitwa Ayubu Mashakani na kinaonekana kuwa kwa watoto wa darasa la awali kutokana na ukubwa wa maandishi na picha za nyumbani zilizo kwenye jalada.

Mchezaji mwenye ulemavu wa mguu moja akiwa uwanjani. Anacheza mpira kwa kutumia magongo mawili ya msaada. Amekuwa akivaa jezi ya timu ya taifa ya Kenya wenye rangi za bendera ya taifa na maandishi "Kenya" kifuani.

Mwanariadha anangukwa kwa ustadi kwenye mchanga baada ya kuruka kwa nguvu kutoka kwenye uwanja wa kuangukia. Miguu yake imezama ndani ya mchanga unaopeperuka hewani kwa kasi huku mkono wake wa kushoto ukimsaidia kuenda mizani.

Faili za rangi mbalimbali zimepangwa juu ya kabati jeupe baadhii zikiwa zimefungwa kwa kamba za pamba ili kudhibiti ukurasa zisichanike au kupotea. Faili za plastiki za rangi ya bluu, kijani, nyeusi na nyeupe zimepangwa kwa mtindo wa mchanganyiko.

Mlingoti mrefu wa bendera umesimama katikati ya bustani yenye umbo wa kijani na maua ya manjano. Karibu na mlingoti huo kuna tanki kubwa la kuhifadhi maji na plastiki lenye rangi nyeusi likiwa limeekwa juu ya msingi wa saruji.

Jego dongo lenye paa la mteremke , limechorwa picha ya safina kubwa ikienea juu ya maji ya samawati ikiwa na wanyama wa aina mbali mbali kama twiga, kifaru ,njiwa, kondoo, na punda. Mandhari ya kijaniimetana chini ya safina.

Wanaume wenye ulemavu wa miguu wanacheza mpira ya miguu kwa watu wenye ulemavu kwenye uwanja wa udongo, wachezaji hawa wanatumia magongo ya mikono kwa msaada wa kutembea na kucheza.

Majengo ya shule yenye rangi ambao yanafanana na mazingira tulivu ya kijani kibichi yakizungukwa na ua uliopogolewa vizuri, ukutani kuna michoro ya wanyama mbalimbali kama twiga, tembo na fisi.

Mwanariadha mwenye nguvu anapaa hewani akiwa kwenye hatua ya kurukia mbali, akivaa fulani nyeusi yenye maandishi meupe na suruali ya michele ya kijivu viatu vyake vya neon vinaonekana kung'aa juu ya mtaa wa kurukia.

Kifaa cha kompyuta kilichoandaliwa kwenye dawati chenye skrini ya Dell, kibodi na panya ya kompyuta iliyowekwa juu ya kitambaa kidogo cha rangi ya manjano na nyekundu pamoja na kidude cha kusikiliza kilichoambatanishwa na skrini. Kompyuta hii inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa huduma au mawasiliano.

Kuna chumba kikubwa chenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Viti vyeupe vya plastiki vimepangwa karibu na meza za mstatili zikionyeha kuwa mahali huu hutumika kwa mkutano au masomo. Sakavu ina rangi mbili nusu nyeupe na nusu kahawia.

Kiwanja cha mchezo cha watoto kineonyeshwa, kikiwa na bendera mbili za chuma zenye rangi nyekundu na nyeupe. Bendera hizi zimesimama kwenye ardhi ndogo ndogo na nyazi kavu. Nyma yake kuna miti mirefu na wazio yaliyotengenezwa kwa mataeri ya zamani iliyopangwa.

Jengo refu la matofali mekundu na paa la vigae nyekundu linasimama katikati, madirisha mengi yenye fremu nyeupe yanapatikana kando ya ukuta ya mbele, kuingia huku kuna umbo la kobra likiongoza ndani, nyasi iliyokatwa vizuri inatanda mbele ya jengo.

Mitungi miwili ya gesi, moja nyekundu iliyokolea ingine ya kijivu yenye mabaka ya kutu yakiwa yamehifanyiwa nyuma ya grilli ya chuma iliyopakwa rangi ya kijani. Pembeni kizima moto kimewekwa ukutani kwa ajili ya dharura ya moto.

Mwanariadha wa kike ameketi kwenye kiti cha magurudumu maalum cha mbio za wanyonge katika uwanja wa mbio za magongo inaoneka amejitahidi akiwa tayari Kwa mbio. Uwanja huu umeekwa taa inayotumiwa wakati wa usiku.